Kijana huyu amesimama katika shamba la ndizi. Nyuma yake , Kuna kuna migomba kando yake chini ametunda migomba ya ndizi ikiwa bado ziko rangi ya kijani.

Mpishi huyu anatabasamu, mpishi amevaa shati nyeupe na amewekelea kitambaa chake chekundu na ameshika kisu na kijiko, anatengeneza nyama. Mpishi huyu anajua kupika na kando yake kumesimama mteja mwenye shati ya rangi nyekundu.

Hii ni migomba ya ndizi, zilizopangwa kwa uzuri na wingi. Migomba hii ya ndizi, kuna wengine wanaita ndizi kisukari, na wengine wanaiita matoke.

Hapa ni baharini, bahari hii ni safi, kando yake kuna manyasi yaliyomea ya rangi ya kijani, minazi na kuna mahali pa kuziba jua pamejengwa bahari hii ni safi sana na mchanga wake ni mweupe wa kuvutia.

Huyu ni mpishi, anapika samaki. Amevalia uniform yake ya upishi nyeusi yenye iko na mstari wa maroon . Mpishi huyu kando yake kuna wenzake wanne. Watatu wako karibu, mmoja ako mbali kidogo na kuna kioo kimeekelewa machakula. Mbele ya mpishi huyu pia kuna samaki ameshika kijiko anamgeuza.